Vijiti vidogo vidogo vilivyokusanywa, inaonekana kuwa hizi ni dawa za asilia ya kienyeji, pembeni kuna vikopo vingi vya kubeba dawa ambazo tayari zimesagwa ndani pia kuna mabegi na panga.

Kwenye duka la dawa, ambapo panauzwa aina tofauti tofauti ya dawa. Kuna dawa za asili ambazo zilizowekwa kwenye vipochi, vikopa pembeni kuna picha ambazo zinaonyesha kujitahidi kwa nguvu.

Mazingara haya yanakaa kwenye mganga au mtabibu wa kienyeji, kuna vikopo vingi sakafuni vilivyo na dawa na kando yake kuna majani ya kijani kibichi, pemebeni kuna kalabashi mwenyewe amekalia amevalia ngwanda ambalo lakaa jekundu simu iko pembeni, ya mazungumzo, kuna basket ambayo kuna vitu viko ndani ya utabibu.

Mtaani mabibi na mabwana, wanalisafisha jiji. Inaonekana sehemu hiyo imezingirwa na waya ambapo, wanachukua makaratasi mengine wakiyachoma mengine wakiyakusanya pamoja.

Meza ya mduara ilizo na chupa kadhaa na vidude vilivyoekwa dawa dawa ya maji ndani, pembeni kuna baiskeli, kibaoni pameandikwa" Doctor"Mtuba anayetibu magonjwa tofauti

Wahudumu wa afya wenye kituo cha, upasuaji wamevalia barakoa pamoja na kichwani wamevalia magwanda yao ilikuepuka nywele kuanguka kwenye wanapofanya upasuaji.

Kwenye kiwanda cha gesi muhudumu anaidhinisha kontaina kama ya kuvuja gesi nyingine bado ameidhinisha iko pembeni na ingine anaendelea kuidhinisha kuhakikisha kuwa iko salama kwa matumizi.

Kwenye kituo cha afya, mapokezeni, kituo kinachoshughulikia meno hususan, kinajiita dental care , kijana yule anayeshughulikia wahudumu wanaoingia.

Wananchi wakitembea kwenye maji machafu barabarani. Barabara hii yaonekana mefurika na maji. Wananchi wanashika viatu vyao ili kuyapita kwenye maji hayo.

Kwenye zaanati, ndoo nyekundu, imewekwa nje ya jengo, iliyo na maji. Watoto wawili wa kiume na wa kike, wananawa ili kutunza na kuwa na afya njema.

Mwanamme aliyeumia yuko na mikongojo, yuko kwenye vyoo vya kujisaidia. Nyuma yake kuna mpaipai ambao umeotesha vizuri. Kichaka cha kijani kibichi.

Kwenye zahanati, tunamuona daktari anamhudumia mtoto anaandika kwenye kitabu chake, ukutani kuna picha za kusoma kuna huduma ya kwanza inafanywa kwa watoto.

Haya ni mahindi ambayo yamenawili zaidi, mahindi makuu yenye kijani kibichi yanaonekana kuvamiwa na viwavi ilikudhoofisha mavuno yao.

Kwenye kituo cha afya mhudumu huyu anajaribu kunadhifisha choo hicho ili kiwe safi zaidi ili kupunguza madhara mengi na magonjwa mengi kueneza.